Kuna nyumba, kuna watu wanaonekana wakitoka kwenye nyumba hii. Kuna askari ambaye amesimama njee akiwa amevalia barakoa, kuna taa, kuna maandishi ambayo inaelezea kuhusu nyumba hii.

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanashangilia kwa hafla fulani. Kuna juma imewekwa ili kuwazuia wasipite mahali ambapo hawafai kupita. Nyuma yao kuna nyumba.

Kuna watu ambao wanatazama mchezo na, kuna wachezaji, pia kuna maandishi ambayo imeandikwa kuelekeza watu, kuna viti ambo huketia na watazamaji.

Kuna watu, kuna tarakilishi, kuna mhudumu anaonekana amesimama kuona picha, kuna viti, kuna simu ambayo imewekwa juu ya meza, kuna mwanamke ambaye anafinya simu ndani anaondoa hiyo karatasi.

Kuna wachezaji mpira, kuna wale ambao wameketi wakitazama mchezo huu, kuna kiuno ambaye umetengenesha uwanja wa kucheza na mahali pa kuketi kwa wanaotazama, pia kunaonekana ni nyumba kubwa.

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanashangilia kwa nderemo kuna michoro ya bendera ya Kenya chuma ambayo imeshikiliwa inaonekana ni hafla fulani ama wanashangilia kwenye michezo.

Mke moja ambaye anaonekana kuwa amesimama kando ya meza. Pia kuna kiti. Kuna maelezo zaidi huduma bora katika Huduma Centre hii. Kuna taa ambazo zinawaka. Sakafu pia ni safi.

Kuna watu ambao wanashangilia, wakiwa wameshika bendera ya Kenya. Nyuma yao kuna posta kuhusu mahali fulani ama mchezo fulani. Kuna ambaye ameshika maua na kuwekelea juu na mwingine kushika kwenye mkono wake.

Kuna mwanamke ambaye ameketi. Kuna mikrofoni , nyuma yake kuna mchoro ya mambo fulani ambayo inaonekana kuwa inaongelelea mambo. Amevaa miwani.

Kuna mhudumu mmoja, wahudumu wawili. Kuna maandishi mbele ya mhudumu yenye maandishi ya huduma center. Inaonekana ni huduma center vioo vimeandikwa katikati ya mhudumu na kuna nambari za mhudumu au wahudumiwa.

Kuna tarakilishi, kuna kiti cha kuketi kuna ubao ya rangi nyeupe kuna miti kuna meza kuna mlango, inaonekana ni Raila Odinga ambaye anapigwa picha, kuna watu ambao wanatembea upande mwingine.

Kuna jaji watatu mbele, akiwa jaji mkuu katikati ,mahali jaji mkuu ameketi kuna bendera za Kenya na za upande wake. Kuna jaji ambaye ameketi chini yake.

Kuna wachezaji wanaonekana kuwa wanashangilia, chini kuna nyasi inaonekana na uwanja, pia kuna nyumba ya watazamaji, pia kuna miti nyuma ya nyumba ya watazamaji, kuna watazamaji.

Kuna Righati Gachagua, naibu wa rais mkuu anaonekana kuwa anashika tarakilishi na kamera. Kuna sabuni au kitu cha kuosha mkono.

Kuna watu wawili, upande wa kulia ni Raisi na upande wa kushoto ni jaji mkuu wako kwenye chumba fulani dirisha ni ya vioo pia kiti inaonekana kwa umbali na mimea.

Kuna wachezaji ambao wanafanya mazoezi, wamevalia nguo za rangi nyekundu na viatu, kuna posti za koli pia kuna miti nyuma yao chini ni nyasi.

Kuna wachezaji ambao wanaendelea kucheza, kuna watazamaji ambao wanaangalia mchezo ukiendelea. Mabati imetenganisha wachezaji na watazamaji. Pia mahali watazamaji wako inaonekana inaendelea kujengwa.

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa wameangalia picha, nyuma yao kuna bendera kuna meza mbele yao na kuna mikrofoni na kiti wote wamevaa nguo zao, pia kuna wanawake ambao wanaonekana wamevalia macho nne.